Katika hospitali, kuna wagonjwa ambao huhitaji uangalizi wa karibu zaidi na wagonjwa huangaliwa na wauguzi, na wauguzi hao huwa huvaa mavazi ya kujikinga, huvaa barakoa na huvaa glovu ya kujikinga na hatari yoyote au ugonjwa wowote.

Ukataji wa miti ni kitu ambacho ni cha hatari sana katika nchi ambayo watu huishi kwa sababu huchangia katika kutoleta mvua na pia huchangia katika kuweka udongo katika hali mbaya ya kuchukuliwa na maji au kuchukuliwa na hewa.

Katika kituo cha afya huwa kuna mashine za aina mbali mbali, na mashine hizo hutumika kupimia magonjwa mbali mbali katika binadamu. Mashine hizo hutumiwa na daktari wanaojua jinsi za kutumia mashine hizo.

Katika kituo cha afya, ni pale ambapo wagonjwa hupelekwa kutibiwa kutokana na magonjwa mbalimbali na katika kituo hicho, kuna vifaa mbalimbali kwa mfano kuna kitanda ambacho wagonjwa hulala na kuna vifaa vya kupima magonjwa pia mbalimbali.

Katika vituo mbalimbali vya afya kuna mashine za aina mbalimbali ambazo hutumika katika uchunguzi wa magonjwa mbalimbali katika binadamu. Kwa mfano mezani mna mashine ya uchunguzi wa macho na pia kando mna mashine ambayo hutumika katika uchunguzi wa magonjwa ingine.

Watoto wanapopewa dawa ya polio huwa wanatiwa alama kwenye vidole zao za kuonyesha kuwa wamepewa chanjo hiyo ya polio. Hivyo huwa rahisi kutambua wale ambao wamepewa na kuweza kujua wale ambao hawajapewa ili kuweza kuwapa dawa hiyo.